Mwalimu wa kemia akiwa katika chumba cha maabara kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi jinsi na namna ya kufanya vipimo kwenye somo la kemia. Mwalimu anapima vitu vya rangi mbalimbali kama vile rangi ya bluu, rangi nyeupe na rangi nyeusi pamoja na rangi ya kahawia.

Darasa la wanafunzi wa sekondari lenye miundombinu mizuri na ya kisasa. Darasa hili lina madirisha makubwa ambayo yanaweza kuingiza hewa kwa wingi. Pia lina viti vingi vilivyojitosheleza kwa ajili ya kubeba wanafunzi wa idadi kubwa katika darasa hili. Pia kuna ubao mzuri ambao unaoweza kuandika maandishi yakaonekana vizuri ili wanafunzi waweze kuelewa kwa urahisi.

Kikundi cha walimu wakiwa darasani ili kuhakiki usalama wa mitihani ya wanafunzi wa sekondari kabla na baada ya kuanza mitihani wa somo husika. Wanafunzi wakiwa wametazama mbele na wametulia wakisubiri kufwata maelekezo. Mwamlimu wa kike akiwa ameshikilia bahasha ya kijani yenye mitihani maalumu kwaajili yao huku walimu wote wakiwa wamebaki wanashuhudia.